Mvuke unafuka kutoka sehemu mbalimbali za kiwanda kikubwa cha nishati ya to- joto hadhi huku mitambo na mabomba yakizunguka jengo la kati. Substation ya umeme iko mbale ikiwa na nyaya ya transformer zinazounganisha teknolojia ya kisasa na uzalishaji wa nishati mbadala. Mandhari ya milima na mimea huongeza mvuto wa mazingira ya kiasili yanayochangamana na maendeleo.

Miundo ya chuma na vifaa vya umeme vimesimama kwa mpangilio maalum kwenye eneo lenye kokoto likuhusisha vihifadhi nguvu, viami na nyaya za msongo mkubwa la umeme. Anga lenye mawingu kwa mbali huleta hisia ya mchana wenye utulivu. Taswira hii huibua umuhimu wa miundombinu ya usambazaji wa nishati kwa maendeleo ya viwanda na maisha ya kila siku.

Transfoma kubwa na nyayo za msongo wa juu zimepangwa ndani ya kituo cha usambazaji wa umeme huku wafanyakazi waliovaa mavazi ya usalama wakifanya ukaguzi wa kikundi karibu na jengo lenye paa la samawati. Tape ya tahadhari ya manjano imezungusha eneo hilo, ikisisitiza hali hatari na uhitaji wa tahadhari. Mandhari uhakisi ustadi wa kisayansi na umuhimu wa miundombinu ya nishati kwa maisha ya kila siku.

Mtaa wa pembezoni unaonyesha nyumba rahisi zenye paa za bati na mabango ya elimu ya usafi ikiwemo maelekezo ya kutumia pipu. Watoto na watu wazima wanaimama au kupita wakihusiana na maisha ya kila siku. Mandhari hii inaangazia juhudi za afya ya jamii katika mazingira yenye changamoto.

Kifaru mkubwa anatembea kwenye njia ya udongo katikati ya uoto wa kijani wa asili. Mwangaza wa mchana huangaza mwili wake mzito ikibainisha utulivu wa pori. Taswira hii huonyesha ukubwa na uzuri wa mnyama huyu katika makaazi yake ya asili.

Nyati mkubwa anatembea kwenye uwanja kavu huku mtu mmoja akimfuata kwa utulivu. Blanketi la mistari limefungwa begani likionyesha uwepo wa uangalizi au uchunguzi. Mandhari haya yanaakisi mwingiliano wa binadamu na wanyamapori katika mazingira ya asili.

Jukwaa la nje lenye kivuli cheupe linakaribisha kikundi cha watu waliovaa mavazi ya kitamaduni ya kahawia yaliyopambwa kwa shanga na mapambo. Wanacheza kwa pamoja mbele ya hathira ndogo huku miti na mazingira ya kijani yakionekana nyuma. Mandhari hii huonyesha utajiri wa utamaduni wa dansi na mavazi ikiwa ishara ya tamasha au maadhimisho ya kijamii yanayoenzi urithi wa jamii.

Chui mwenye madoa meusi kwenye ngozi ya dhahabu yuko kwenye mazingira ya kijani akifungua kinywa na kuonyesha meno yake makali. Msisimko na makali ya mnyama huyu hujitokeza wazi yakibainisha nguvu na ujasiri katika pori. Mazingira haya yanaashiria uhuru na hatari ya maisha ya mwituni.

Njia ya reli imelekezwa kwenye kituo cha matibabu ya maji, ikiwa na mabomba makubwa na watu wawili karibu na jengo dogo. Mandhari ya kijani na miinuko pembeni huonyesha matumizi ya teknolojia katika usimamizi wa mazingira. Taswira hii inasisitiza umuhimu wa rasilimali, maji kwa jamii na kilimo.

Abiria wanapanda basi la kijani na nyeupe la city hoppa next lenye namba 724 likiwa kwenye kituo chenye shughuli nyingi. Bango la safari limeorodhesha maeneo tofuati kama Jogoo road, Airport na City stadium. Jengo refu na miti ya mitende vinakamilisha taswira ya jiji.

Nguruwe mwitu amelala ardhini, mwili umejaa nywele nene na rangi ya odongo, macho yamefungwa, akionekana kupumzika kwa utulivu. Mandhari yanamfanya aonekane kana kwamba ameungana na mazingira ya asili.

Mashine ya ujenzi inaendelea kuinua bomba kubwa la rangi ya samawati kwa kutuia kamba maalum huku fundi mmoja akiwa ndani akisimamia mchakato. Mazingira haya yanaakisi shughuli za miundombinu na usimamizi wa vifaa vya ujenzi. Mandhari huonyesha hatua ya kazi katika eneo la udongo uliowazi.

Watu watatu wanashirikiana kuondoa taka na mabaki kando ya mto uliojaa maji kupita kiasi, vifaa vya usafi, mavazi rasmi na buti ndefu vinaashiria juhudi za kurejesha usafi wa mazingira, Mandhari hii huonyesha mshikamano wa jamii katika kukabidhiana na athari za mafuriko.

Paa mwenye pembe ndefu zilizopinda anachungulia chini akila majani katika eneo la kijani kibichi lenye vichaka vidogo. Ngozi yake ya kahawia iliyotiwa wekundu na tumbo la rangi nyepesi huongeza mvuto wa mandhari asali. Taswira hii huonyesgha utlivu wa maisha ya mwituni na uzuri wa mnayama katika mazingira yake ya kawaida.

Mandhari ya kijani yenye vichaka vilivyopangwa vizuri inazungukwa na njia ya udongo inayokatiza katikati. Mwishoni mwa njia kuna jengo ndogo la mbali likiwa limejificha katika mazingira tulivu. Mpangilio huwa asili na utulivu huleta hisia za kumpuzika na utengamano na mazingira.

Simba mdogo ameshikilia chupa ya plastiki yenye kifuniko cha njano akinywa maziwa kwa utulivu. Mikono ya binadamu inamuunga mkono kwa upole na alama za vipimo zinaoenekana kwenye chupa hiyo. Mandhari huakisi hali ya uangalizi wa karibu na mshikamano wa kibinadamu na wanyama.

Mbuni mwenye manyoya meupe na meusi amesimama kwenye ardhi yenye majani na miti midogo akiwa ndani ya enwo lililozungushiwa uzio wa chuma. Shingo yake ndefu imenyooka ikiongeza haiba ya umbile la kipekee. Mandhari ya nyuma yenye majani tele huleta hisia za utulivu wa asili na uzingatifu wa mazingira ya kifungaji au uhifadhi wa wanyama pori.

Majengo ya juu ya saruji yamejengwa kando ya mto unaotirirka kwa kasi huku rangi ya maji ikiwa kahawia. Takataka zimesambaa kwenye kingo na hali ya hewa ya mvua inaongeza uzito wa mazingira. Mandhari haya huakisi changamoto za kiekolojia na athari za mabadiliko ya miji kwa mazingira.

Punda milia amesimama karibu na mti katika mazingira ya ardhi kavu yenye majani yaliyokauka na vipande vya mbao vilivyotawanyika. Michirizi ya kipekee ya rangi nyeusi na nyeupe huonekana wazi kwenye shingo na mgongo. Mwelekeo wa masikio yaliyosimama na kichwa kilichogeuzwa kwa upole huleta hisisa ya utulivu wa mnyama huyo wa porini katika mandhari ya asili isiyokuwa na vikwazo.

Ndege mwekundu mwenye midomo mirefu ya manjano amesimama juu ya maji yaliyotulia huku akijaribu kukamata samaki anayefanya mchipuko wa haraka. Kando yake ndege wengine wawili wapo kwenye majani ya samawati wakitazama kwa utulivu. Mandhari hii ya bonde la maji huonyesha hali hai ya mazingira ya mwituni na usawa wa maisha wa viumbe wa majini na angani.

Vijana wamevaa mavazi ya kitamaduni yenye rangi angavu, wakiruka kwa furaha mbele ya kundi lililosimama kwa mpangilio wa kifahari. Kofia ya manyoya na fimbo mikononi zinasisitiza uridhi na tamaduni. Mandhari ya miti na mawingu huongeza haiba ya sherehe iliyojaa

Swala mwenye pembe ndefu amesimama kwa tahadhari juu ya nyasi huku mwengine akila kwa utulivu karibu naye. Gari jeupe lenye madirisha makubwa limebeba watu wanaotazama kutoka ndani na milima ya kijani iko mbali. Mandhari huakisi utulivu wa pori, usawa wa kibinadamu na wanyamapori na uzuri wa mazingira ya Afrika mashariki.

Mabati ya kijani na mabomba yanapita kando ya mto mchafu huku majengo yasiyo rasmi yakijengwa kwa miti na mabati. Watu wachache wamesimama na kutembea wakizunguka maeneo yaliyojaa taka. Majengo ya ghorofa yanachomoza kwa mbali yakionyesha tofauti ya maisha ya mijini na hali ngumu ya makazi haya ya pembezoni. Mandhari huzua changamoto za mazingira na maendeleo ya miji.

Nyati mwenye pembe defu amesimama kwenye pori la Afrika lenye nyasi na miti yenye kimo cha wastani, miamba na mazingira ya asili yanampa muonekano wa nguvu na utulivu. Rangi ya ngozi yake na mandhari inatoa taswrira ya uzuri wa wanayama pori barani Afrika.

Twiga amesimama karibu na uzio wa mbao akionyesha ulima wake mrefu kuelekea mbele huku mwengine akitembea kwa mbali mbale ya mandhari ya kijani. Nyuma miti ya msitu huunda mazingira tulivu ya kiekolojia. Taswira hii huakisi tabia ya kipekee ya wanyapori na mwingiliano wao na binadamu katika maeneo ya hifadhi.

Vikapu vya mboga na matunda vimepangwa kwa ustadi sokoni. Viazi, vitunguu na nyanya zikiwa na rangi za kuvutia. Mtu amaesimama pembeni akitazama bidhaa hizi zenye mvuto wa asili, mandhari ya kijani kibichi huongeza nguvu ya usafi na uhai wa chakula cha nyumbani.

Tembo mdogo analamba chupa ya maziwa anayoshikiliwa na mtu aliyevaa koti la kijani na kofia nyeupe akiegemea kwa upole kwenye mkono wa mlezi wake. Nyasi na miti midogo huchangia mandhari ya porini yenye utulivu. Kitendo hiki huonyesha huruma na ulinzi wa binadamu kwa wanyama walio katika hatua ya ukuaji.

Maji yenye rangi ya giza yanapita chini ya daraja yakiwa yamejaa taka kama plastiki, maganda ya vyakula na mizoga ya vifaa ya nyumbani. Kingo za mto zimefunikwa na majani lakini uchafu uliozagaa huleta huzuni na athari za moja kwa moja kwa mazingira. Magari yanapita juu ya daraja yakielekea kwenye shughuli za kila siku huku mto ukibeba kimya wa uharibifu wa ekolojia.

Wafanyakazi watatu wanashirikiana kuchimba mtaro kwenye eneo la ujenzi mmoja akisimama nje huku wengine wawili wakiwa ndani wakiwa wamevaa vifaa vya usalama. Mashine ya JCB na magari ya samawati yamesimama karibu yakiongeza uzito wa kazi hii ya kimaendeleo. Mandhari ya nyuma ina jengo na miti ikisisitiza shughuli za miche zinazotegemea bidii ya mikononi.

Mbuni mkubwa anatembea kwa utulivu kwenye njia ya udongo mbele akiashiria uhuru wa porini huku daraja refu la reli likiwa juu kwa nguzo dhabiti za saruji. Mandhari ya nyasi na anga tulivu huleta muungano wa maendeleo ya miundo mbinu na maisha ya wanyama pori. Miguso ya maumbile na teknolojia huakisi safari ya ustawi wakidhamini mazingira.

Tembo mdogo anatiririsha maji kupitia mkonga wake uku akiwa amefunikwa na matope yaliokauka. Kundi la watu wamesimama nyuma yake wakifuatilia kwa makini wengine wakipiga picha wengine wakitazama kwa mshangao. Mazingira ya kijani kibichi yanazunguka tukio hilo yakionyesha mwingiliano kati ya wanadamu na wanyama pori.

Mtu aliyevalia sare ya samawati na glavu anashughulikia bomba la chuma lililopakwa rangi ya samawati akitumia spana kulainisha sehemu ya muunganiko katika mabomba mawili. Sehemu ya kazi iko juu ya mchanga ikidokeza shughuli ya matengenezo au usambazaji wa huduma za maji. Mandhari huakisi umakini wa kazi za kiufundi nje ya majengo.

Msitu wenye majani mabichi na miti mirefu imejaa uhai huku shina kubwa la mti likionekana pembeni. Mwonekano wa kijani kibichi unaashiria mazingira yenye rutuba na utulivu wa asili. Mazingira haya huamsha hisia za utunzaji kwa mazingira na uzuri wa misitu.

Sanamu tatu za wanajeshi wamesimama kwa msimamo dhabiti kila mmoja akiwa na mavazi na vifaa vya kijeshi vilivyo tofauti. Ujenze wa nyuma wenye nguzo unaashiria mahali pa kumbukumbu au heshima ya kihistoria kwa mashujaa wa taifa. Maumbo yao yanatoa hisi za udhabiti, uongozi na uzalendo.

Kundi la punda milia limepanga mstari kando kando ya maji kila mmoja akiwa na kichwa chake kimeinama kunywa. Mwanga wa jua huangaza kwa ajili yao na mvuto wa mandhari ya nyasi unaonekana katika utulivu wa maumbile. Migongo yao yenye micherezi huunda muundo wa kuvutia na mshikamano wa porini.

Vifaru wawili wanachungulia majani mbele ya mandhari ya jiji la Nairobi. Jua la macheo lina pambaza anga kwa rangi ya waridi na dhahabu likionyesha muangaiko wa asili na maendeleo.

Chui mwenye madoa amepiga magoti karibu na kisima kidogo cha maji akiinama huku macho yake yakiwa makini kwenye uso wa maji. Nyuma yake kuna majani mabichi, uzio wa chuma na muundo ambao unaonyesha mazingira salama ya kuhifadhi wanyamapori.

Maji yanachuruzika kwa utulivu juu ya mwamba mweusi uliopambwa na ukungu wa kijani kutoka kwa moss . Mizizi ya mti imejishikilia kwa nguvu pembeni mwa jabali hilo kana kwamba inalinda chanzo hiki cha asili. Juu kidogo kushoto kuna bomba la kijani lililopinda likidokeza uwepo wa mfumo wa kusimamia au kuelekeza maji. Mazingira ya nyuma ni yenye miti na majani mengi.

Mwalimu mwenye koti jeupe amesimama katikati mwa wanafunzi waliovaa sare za shule akiwa ameshikilia mche wa mti kwa mikono miwili. Majengo yenye paa za samawati yako nyuma yakizingira na hadhi ya udongo mwekundu. Mandhari hii huakisi mafunzo ya kimazingira, ushirikwaji wa wanafunzi na hali ya kulinda mazingira kwa vitendo.

Moto wa kuni umetayarishwa kwa ustadi huku mtu ameketi na kupika kwenye sufuria kadhaa zilizo juu ya mawe na vyuma vya kuzuia moto. Ndoo za manjano na bakuli za samawati zipo pembeni kwa ajili ya maji na vifaa. Mandhari ya nyuma ina bwawa na daraja la zege ikiashiria maisha ya mashinani yenye ubunifu na ufanisi wa matumizi ya rasilimali zilizopo.

Nyumbu kadhaa wanashuka kwa kasi kuelekea mto wenye mawimbi wakivuka kwa makundi huku wengine wakiwa bado juu ya mteremko wa udongo. Majani na miti ya kijani yamesamba kando ya mto yakileta hali hai ya savana. Mandhari huakisi uhamaji wa wanyamapori na nguvu ya mazingira ya asili.

Kima mwenye manyoya mazito anatembea juu ya boriti ya mbao, katikati ya eneo lenye miti na majani. Mandhari ya kijani yanatoa hisia za msitu wenye utulivu. Muonekano wa kima unasisitiza uhusiano wa karibu kati ya wanyama na mazingira yao ya asili.

Twiga mwenye madoa ya kipekee amesimama juu ya nyasi ndefu karibu na vichaka vilivyopangika vizuri. Mwili wake mrefu na shingo iliyonyooka hujenga mandhari ya utulivu wa asili huku anga ya samawati na kijani cha mandhari ikiongeza haiba ya mazingira ya wanyama pori.

Wahandisi na mafundi watatu wameingia ndani ya mtaro wa udongo ulio andikwa zege chini. Amevaa kofia za usalama na vizibao vya kung'aa wakifanya kazi za uchimbaji au ukarabati wa miundo mbinu. Kuta za mtaro zinaonyesha uchongajibwa wa wa udongo kwa ustadi huku nyuma kukiwa na vifaa vya ujenzi na wanafanya kazi wengine wakiendelea na shughuli.

Mabati yaliyochoka yamepangwa karibu kando kando ya njia nyembamba ya matope iliyojaa maji machafu yakifuatwa na ukuta wa udongo uliofungwa kwa miti na mabati. Muonekano wa mazingira unafichua hali ngumu za maisha huku miundo ya muda ikidhibitisha juhudi za kuishi na kujenga katika hali ya upungufu wa rasilimali.

Sehemu ya ghorofa inayoonekana kama kiwanda au makaaji ya kukodisha. Imezungukwa na ua wa mabati. Karibu kuna nyasi zilizokauka. Masaa ya mchana, mawingu machache yapo angani. Jua limewaka.

Magari yanapita kwenye barabara ya mjini huku majengo marefu yakisimama upande wa kushoto. Mabango ya matangazo na miti pembeni huonyesha shughuli na mandhari ya kisasa.

Abiria wanashuka na kupanda basi la kijani na nyeupe linaloandikwa City Hoppa Next likiwa kwenye barabara yenye shughuli nyingi, basi jingine na jengo refu vinaonekana nyuma yakikamilisha mandhari ya jiji. Harakati hizi zinaashiria usafiri wa kila siku katika eneo la mijini.

Barabara yenye msongamano wa magari, mabasi ya umma yenye maandishi tenye mvuto na raia wakitembea pembezoni mwake. Maafisa wa polisi wa trafiki wamesimama katikati wakidhibiti hali huku bango kubwa juu ikitangaza huduma za afya kwa mwezi wa Aprili twenty twenty five. Majengo marefu yanachomoza kwa nyuma wakikamilisha mandhari ya jiji.

Bango lililoshikiliwa na kijiti limeandikwa Enabled Mombasa Road Utawala Airways 80 likiwa karibu na barabara yenye magari na watu. Maandishi haya yanaashiria mwelekeo au huduma ya usafiri inayopita maeneo hayo. Mandhari huonyesha shughuli za mijini na muingiliano wa jamii na miundombinu.

Basi la Citi Hoppa limesimama barabarani likiwa limeandikwa namba 724 na maeneo ya huduma kwa maandishi ya kuvutia. Watu waliovaa sare wamesimama karibu wakionekana tayari kwa kazi au safari . Mandhari huakisi mpangilio wa safari wa umma katika jiji lenye miundombinu ya kisasa.

Magari ya abiria yemeegeshwa barabarani yakielekea Nyeri na Nakuru huku mabango yakionyesha nauli na vituo. Watu wanatembea kando na duka ya vifaa vya simu na mapambo ya maua wakichangamana na shughuli za jiji.

Kituo cha reli cha pipeline kiko katikati ya mzunguko wa magari, watu na mandhari kijani, mabasi, malori na magari binafsi yanapita karibu huku watu wakivuka reli na wengine wakielekea kituoni. Mandhari huonyesha mchanganyiko wa usafiri wa kisasa na maisha ya kila siku ya mtaa wa mijini.

Mahabara yenye mistari miwili imezungukwa na miti na majengo huku watu wakitembea pembeni anga ya mawingu inaleta hali ya utulivu na alama za mshale barabarani zinaelekeza mtiririko wa magari. Mazingira haya huakisi maisha ya kila siku ya mtaa wa mji.

Magari ya abiria yamesimama kando ya barabara yenye shughuli nyingi huku watu wakisubiri usafiri katika eneo la kibiashara lenye majengo ya makazi na biashara. Mzunguko wa harakati unaakisi maisha ya kila siku ya mijini na umuhimu wa miundo mbinu ya usafiri wa umma.

Watu wamekusanyika karibu na basi lenye maandishi Enabled baadhi wakivaa vesti za kuonekana, jengo refu na magari marefu ya mji yanazunguka mji na eneo hilo la usafiri wa umma. Mandhari hu akisi harakati ya kila siku katika kituo cha kusafiri mjini.

Mandhari ya barabara ya mjini yenye shughuli nyingine inaonyesha magari ya aina mbalimbali ya kisafili ikiwemo basi, pikipiki na magari madogo. Watu wanatembea kando ya barabara baadhi yao wakiwa na miavuli wakikabiliana na hali ya hewa. Bango la kijani katikati linaonyesha mwelekeo wa Juja road, Green road, Ngara na Thika A2. Ikuonyesha mtiririko wa usafiri na muundombinu ya jiji.

Gari la zamabarau lenye maandishi ya Hugo Legend, limesimama kando ya barabara, likiwa limechorwa kwa sanaa ya kuvutia na limeandikwa maeneo ya safari kama Muthaiga na Stage Twenty Nine, Thirty. Pembeni kuna gari jingine la njano na samawati pamoja na majengo ya biashara na miti. Mandhari inaelezea harakati za usafiri wa mijini na ubunifu wa kibiashara.

Magari ya abiria yaliyopambwa kwa rangi ya samawati na kijani yameegeshwa barabarani, huku watu wakizunguka na kusubiri kupanda. Bango la namba 33,linaorodhesha maeneo ya kusafiri, likiambatana na mandhari ya jiji. Harakati hizi zinadhihirisha mfumo wa usafiri wa mjini wenye shughuli nyingi.

Basi lenye rangi ya kavu limepambwa kwa nembo na maandishi yanayohusiana na klabu ya FC Barcelona, yakiwemo, Catalans Barcelona na Legend Edition. Liko katikati ya mtaa wenye shughuli nyingi, watu wakitembea na kuwasiliana. Mandhari ya maduka ya jumla na rejareja nyuma huongeza uhai wa biashara na usafiri wa jamii ya mtaa wa mijini. Tatswira hii huleta hisia za kujivunia utambulisho wa michezo.

Gari la abiria aina la isuzu limeegeshwa pembeni ya barabara likiwa karibu na kundi la wahudumu waliovaa mavazi ya zambarau na kijani. Maeneo ya safari kama Kabanas, Syokimau, Mlolongo na Kitengela yameandikwa kwenye mabango likionyesha mwelekeo wa usafiri wa umma. Gari jingine na magari mengine madogo pembeni, unaleta tafsiri wa msongamano wa kawaida wa magari katika kituo cha usafiri.

Magari ya abiria yameegeshwa katika kituo chenye bango la Utiru 45 Travellers SACCO, huku watu wakiwa wamevaa mavazi ya rangi tofauti wakisubiri huduma. Jengo la manjano linasimama nyuma likiongeza rangi katika mandhari ya mtaa na watu wanaopita barabarani huleta hisia ya shughuli za kila siku na mzunguko wa usafiri wa umma jijini.

Magari ya kijani na samawati yanapita kwenye barabara yenye shughuli nyingi huku watu wakitembea barabarani huku watu wakiwa na mizigo. Maduka ya biashara yamejaa pembezoni na mabango ya matangazo yanatingisha anga ya mtaa wa kibiashara. Mvumo wa pikipiki na kelele za magari hujenga mandhari ya mwendo wa kila siku jijini.

Gari la abiria limeegeshwa kwenye kituo chenye msongamano wa magari huku vibao vya safari vikitangaza maeneo maarufu kama Nakuru na Karatina, kupitia huduma za Kukena SACCO. Afisa wa trafiki amesimama mbele akisimamia shughuli za usafiri na watu kadhaa wameshughulika pembezoni mwa barabara.

Basi la abiria lenye rangi ya samawati na manjano limeegeshwa katika barabara yenye msongamano wa watu walio katika harakati za kila siku. Mabango ya Nairobi City na wezesha biashara yanajitokeza nyuma ya miti ya kijani kibichi, yakiongeza uzalendo na hali ya maendeleo. Mavazi ya watu yanaakisi mitindo mbalimbali ya mtaa, huku taa za trafiki zikidhibiti mwendo wa jiji lenye shamrashamra.

Barabara yenye njia nyingi imesheheni magari ya aina tofauti, pikipiki, gari dogo na gari kubwa yakielekea maelekeo tofauti. Mabango ya kijani yakiwa na maandishi meupe yanatoa mwongozo wa maeneo kama Thika, Nyeri, Meru na Garissa pamoja na umbali wake. Maagizo kama drive in your lanes na use available exit to turn safely yanaimarisha nidhamu wa usafiri na usalama wa barabarani katika mukhtada wa safari ndefu.

Maafisa wawili wa polisi wamesimama pembeni ya barabara yenye mvua wakitazama eneo lililo na lori la saruji na magari mengine madogo. Taa nyekundu za trafiki zimewashwa zikidhibiti mtiririko wa magari katika mtaa uliojaa majengo marefu. Wananchi kadhaa wanapita kwa kutumia miavuli wakikwepa unyevunyevu wa lami iliyoloa.

Gari la rangi ya chungwa na nyeusi limepambwa kwa maneno Vans na vielelezo vya Sanaa za mitaani likiwa limesimama barabarani karibu na jengo la vioo vingi, vitu vyekundu vinaonekana ndani kupitia madirisha makubwa na watu wachache wamejipanga pembeni ya magari mengine. Mandhari huakisi utamaduni wa usafiri wa mijini na ubunifu wa vijana wa jiji la Nairobi.

Gari ndogo la rangi ya manjano limeegeshwa pembeni ya barabara likiwa limeandikwa majina ya maeneo maarufu ya mtaa kama Aviation, Mradi, Quickmart na Jua Kali. Mbele kidogo kuna mtu aliyevaa koti la kijani kibichi akiwa na mfuko mkononi akielekea upande wa gari. Mandhari ya barabara ina unyevu na kuakisi mwanga wa jua, ishara ya mvua ya hivi karibuni. Mazingira yanatoa hisia ya maisha ya kila siku jijini.

Mabango ya safari za abiria yamewekwa mbele ya gari la Mekina SACCO yakiorodhesha maeneo kama Nakuru, Chuka na Meru. Watu wachache wamesimama jirani wakihusika katika harakati za kusafiri. Mandhari huakisi mtindo wa usafiri wa moja kwa moja unaochangia ufanisi wa maisha mijini.

Mabasi makubwa yenye nembo maarufu yameegeshwa kwenye kituo cha usafiri kilichojaa shughuli huku watu wakipita pembeni wakielekea kwenye safari zao, afisa wa polisi amesimama kwa uangalifu karibu na barabara akisimamia usalama na mzunguko wa magari. Mabango yenye maandishi ya maonyesho ya dawa na biashara yamepangishwa kwenye majengo karibu yakiongeza harakati za kibiashara na kijamii katika kijiji hilo.

Barabara yenye shughuli nyingi imejaa magari madogo, malori na pikpiki zikisafiri mwelekeo moja huku mabango ya shule yakionekana juu ya majengo ya gorofa, taa za barabarani na uzio wa nyasi pembeni huongeza muonekano wa mtaa wa kisasa. Anga liliojaa mawingu uzia hisia za harakati za kila siku jijini bila kupoteza utulivu wa mazingira.

Basi la umeme la rangi ya kijani na nyeupe limeegeshwa pembeni ya barabara, likwa na maandishi ya Citi Hoppa Next. Watu kadhaa wamesimama wakizungumza huku majengo marefu ya manjano na mti wa mnazi yakikamilisha mandhari ya jiji. Muundo wa basi na nembo ya Electric kuashiria mwelekeo wa kisasa wa usafiri wa kuzingatia mazingira.

Basi la rangi na maandishi ya kuvutia, likiwa katika eneo lenye watu wengi jijini Nairobi. Limeandikwa orodha ya maeneo linaelekea likionyesha harakati za kila siku za usafiri mjini.

Gari jeupe la abiria lina nembo ya Kiria Ini Othaya Express likiwa limeegeshwa mbele ya jengo la biashara liliojaa mabango ya huduma kama M-pesa, usafirishaji wa mizigo na Kisiza Sacco na watu kadhaa wanatembea na kusimama karibu huku shughuli za kawaida za mtaa zikiendelea kwa kasi ya mijini.

Muundo wa chini ya daraja la zege na kingo zilizopauka na vipako vya rangi ya samawati na njano likiwa limeegeshwa magari kadhaa kama van nyeupe na rangi nyekundu. Watu wawili wanapita pembeni ya njia wakizungukwa na magunia yaliyowekwa juu ya sakafu ya lami. Mabomba na alama za miundo mbinu huongeza hisia ya maisha ya kawaida katika jiji linaloendelea.

Gari jeupe la abiria linaonekana barabarani likipita katikati ya njia ya lami yenye njia nyingi. Kioo cha pembeni kinaakisi harakati huku mabango ya matangazo na daraja la waenda kwa miguu vikisomeka kwa mbali. Majani ya kijani na miti yenye maua ya waridi huongeza uzuri wa mandhari ya safari ya mjini.

Barabara yenye msongamano wa magari inakatizwa na daraja la kuvukia la manjano katikati, watu wawili wanapita kwa miguu upande wa kulia mmoja akiwa na mwavuli mkononi. Mandhari ya miti na ya majani ya kijani pamoja na bango kubwa pembezoni huleta hisia ya jiji yenye harakati nyingi.

Basi la KBS, limesimama kando ya barabara huku watu wakipanda na kushuka kwa utaratibu. Nambari ya basi 34 na bei ya nauli ya shilingi 50 zimeandikwa wazi, zikitangaza huduma ya usafiri ya bei nafuu. Majengo na miti ya mji yamezunguka eneo hilo, yakitoa mandhari ya shughuli za kawaida za jiji.

Treni yenye rangi ya waridi, njana na nyeupe imeegeshwa kwenye reli iliyozungukwa na nyasi zilizokuwa. Uzio wa waya unaleta hisia ya kutengwa huku mandhari ya miti na majengo ya mbali yakiongeza utulivu wa eneo la kando ya mji. Mpangilio huu unazua maswali kuhusu safari zake, majukumu yake au historia yake.

Watu wamesimama karibu na basi la, guardian coach, wakisubiri safari au wakishuka huku mabango ya matangazo na majengo marefu yakiwa nyuma. Jiji lina shughuli nyingi. Sauti za miti na harakati za usafiri zinaambatana na mkusanyiko ya kijamii. Ujumbe wa safari zaidi ya hamsini unasisitiza mtandao mpana wa usafirishaji katika mazingira ya biashara na mjini.

Basi la kijani limefungwa turubai juu likiwa na maandishi Perfect upande wake ikisimama mbele ya jengo la rangi ya manjano. Basi la pili linaonekana nyuma likielekea kati ya Mombasa na Nairobi likionyesha njia maarufu ya safari. Majengo ya rangi ya machungwa na samawati pamoja na nyaya za umeme huleta mandhari ya mijini inayochangamka.

Takataka nyingi zimetupwa kando ya mto zikiambatana na majani na miti ya asili. Majengo ya mjini yamejengwa kwa karibu na mtu mmoja amesimama pembeni ya nyumba ya mbao. Mandhari inaibua changamoto na mazingira mijini na umuhimu wa usafi wa maeneo ya vianzo vya maji.

Mashimo makubwa yaliyochimbwa yanaonyesha athari za uharibifu wa miundo mbinu huku bomba lililovunjika likiwa katikati. Udongo wa eneo hilo ni nzito na wenye mawe ukionekana kuwa mgumu kwa urejeshaji wa haraka. Mazingira yanatoa hisia ya eneo lenye changamoto za usanifu au uchimbaji.

Maporomoko madogo ya maji yanashuka kwa kasi juu ya mawe ya mlimani, yakitengeneza mtiririko wa kuvutia wenye msisimuko wa asili. Mawe yenye ukubwa na maumbo tofauti tofauti yanasisitiza nguvu ya maji yanapobubujika. Mandhari ya kijani nyuma huonyesha uhai wa mazingira haya ya kiasili.

Mashine ya kuchimba imeegeshwa karibu na shimo refu lililozunguka na udongo na mawe, huku mimea midogo ikichipuka pembeni. Majengo na miti vinapatikana kwa mbali, vikikamilisha mandhari ya kazi ya ujenzi au miundombinu. Taswira hii ,huonyesha hatua ya awali ya uchimbaji katika mazingira ya kijijini au viunganii.

Mizigo miwili mikubwa ya mabomba ya plastiki, moja samawati na nyingine nyeusi, imewekwa ardhini nje. Ikiwa imefungwa kwa mikanda ya kijani, pembeni kuna vifaa vingine vya ujensi vilivyopangwa kwa usawa. Mandhari hii inaonyesha maandalizi ya miundombinu, huenda kwa ajili ya usambazaji wa maji au umwagiliaji katika eneo la kilimo kila kijamii.

Mirija mikubwa ya chuma imepangwa kwa mpangilio dhabiti juu ya ardhi. Muundo wa mviringo na rangi ya kijivu inaashiria matumizi ya viwandani au miradi ya miundombinu. Mazingira haya yanatoa taswira ya maandalizi ya kazi ya ujenzi.

Shimo la maji ya matope likiwa na mawe yaliozagaa kando kando, likizungukwa na ardhi iliochafuka kwa uchafu na takataka za plastiki. Kivuli cha mtu kimesimama karibu, kikionyesha uwepo wa mpiga picha, anayeangalia moja kwa moja katika kina cha shimo hilo. Mazingira ni ya barabarani au ya ujenzi usiokamilika.

Mabomba matatu ya chuma yanatoa maji kwa nguvu kutoka kwenye ukuta wa zamani uliojaa kutu na nguvu yakizungukwa na unyevunyevu na huchochea ukuaji wa mimea midogo. Mtiririko huo wa maji maji safi huleta hisia ya matumizi ya kawaida katika mazingira kijijini au mtaa wa ndani ambapo teknolojia rahisi hutumika kwa ufanisi. Mazingira haya huakisi maisha ya kila siku yaliyojaa udhabiti na matumizi ya rasilimali za msingi. rasilimali za msingi.

Maji safi yanatoka kwa kasi kwenye bomba la chuma lililopinda yakimwagika juu ya mimea ya kijani iliyozunguka. Povu linatiririka kwenye hadhi likionyesha nguvu ya mtiririko. Mwanga ya samawati lenye mawingu hutoa mwangaza wa asili, unasisitiza uzuri wa mazingira na matumizi endelevu ya maji. Mandhari huleta hisia ya utunzaji wa mazingira na mbinu za kisasa za umwagiliaji.

Paa la mbao lililochakaa, lina mabati ya plastiki yaliozeeka likiwa na mabomba ya plastiki yanayopita katikati. Ukuta wenye rangi iliyofifia na nguo zinazo ning'inia upande mmoja huleta hisia ya mazingira ya kawaida yenye changamoto za maisha. Mandhari haya huakisi hali ya uhalisia wa makazi ya watu wa kawaida.

Mtaro mkubwa umejaa maji yaliyotulia huku mawimbi madogo yakigongana na kingo za udongo mweusi, kwa mbali majengo na miti vinachungulia wakikamilisha taswira ya ujenzi wa mazingira ya miji na mfumo wa maji ya ardhini. Ukimya ya eneo unatoa hisia vya kazi iliyokwisha au inayoendelea kwa utaratibu.

Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba la plastiki lililoshikiliwa na mkono wa mtu aliyeinama huku kundi la watu waliovaa fulana za kijani kibichi wakiwa wamekusanyika karibu wakishuhudia tukio hilo. Ndoo nyeupe yenye maandishi na ndoo nyingine kadhaa zimepangwa kando. Zikieleza shughuli ya usambazaji wa maji safi. Mazingira ya nje yenye majani na miti huongeza hisia za ujumuiya inayoshirikiana katika maendeleo yake na usawa.

Mabomba ya plastiki ya rangi ya machungwa na kijivu yamepangwa kwa usawa na wima yakionyesha mpangilio wa viwandani. Mandhari safi na mpangilio wa nadhifu huashiria maandalizi ya vifaa vya ujenzi au miundombinu, uchanganuzi wa rangi na mpangilio wa bomba huleta hisia wa utaratibu na uzalishaji wa kisasa.